Ni soko ya nyanya. Wakulima wameleta mazao yao kutoka shambani, mazao ya nyanya. Wanunuzi wanakuja kuchagua nyanya, wanataka kununua kwenda nayo nyumbani. Inaonekana ni msimu wa nyanya kwa vile wingi wa nyanya kwa soko.

Bima ya gari inaonekana inonyeshwa hapa. Bima hii inasema watu wanaweza chukua kwa mwezi mmoja na elfu moja, ama kwa mwaka mmoja na elfu tano. Bima hii ya private car inaonesha kuwa watu wanaeza kupata vitu mingi. Kutokana na hii bima unaweza kupata pesa ajali ikingia gari yake ama vitu kadhalika.

Watu wamepaka magari yao ili waweze kukaa nje na kuangalia kitu. Magari haya yanakaa maridadi sana. Ni ya aina tofauti na ni ya rangi tofauti. Wenye magari inaonekana wanaongea wenyewe kwa wenyewe wakizungumza. Mamiti yanaonekana yako refu refu juu.

Mnunuzi amemaliza kununua alichotaka kununua. Ameamua kulipa kutumia rununu, hasa kutumia teknolojia ya kisasa ya M-pesa. Anaweza kulipa kutumia njia hiyo, njia iliyo sawa na iliyo haraka sana bila kuhitaji kazi mingi sana.

Duka ya pesa inaonekana hapa. Watu wanakuja kuhudumiwa vitu hapa na pia kuweka pesa kwenye rununu yao, ama kutumia mtu aliye mbali na anataka fedha zake. Hapa inaonekana ni pia pahali watu wanakunywa kinywaji, almaarufu kama coca-cola, watu wanakuja kuinunulia hapa.

Trela hii inaonekana ina beba gari zingine nyuma yake. Trela hili ni kama inapeleka magari haya kwenye soko . Imetoa kwenye bandari, inapeleka kwa watu wenye kuipata ana kuinunua .Trela hili ni maridadi kwa vile inaweza kiwhabeba gari mingi ikiwa pekee yake.

Noti mbili inaonekana hapa, noti moja iko mbali kidogo ingine imeshikiliwa noti hizi ni asili ya kikenya yenye dhamani elfu moja, noti hizi unaweza kutumia ukiwa nchini kenya, ni noti yenye inatumika na wakenya kununua bidhaa. Noti hii ni noti yenye dhamana kubwa kenya ikifuatiwa na noti ya shilingi mia tano.

Hii ni trela inayobeba magari mingi ndani yake. Magari haya yanapelekwa sokoni ama yanapelekwa kwa wateja. Magari haya ya aina tofauti ambayo yanatukua tano yanaopelekwa pahali yanasafirishwa. Trela hii ni kubwa sana kwa vile inasafirisha magari tano.

Wanunuzi wanataka kununua maziwa katika kipanda cha maziwa cha ATM. Wanunuzi hao wanapenda maziwa hii kwa vile wanaweza kichagua hela wanayotaka kununua nayo maziwa. Kama wataka shilingi kumi, unaweka huko ama shilingi ishirini. Wanataka hii maziwa kwa vile hii hai ni wenye freshi sana. Haiharibiki haraka, imetolewa sahii shambani.

Hii inaonekana kuwa ni duka la kiatu kwa ajili kuna viatu aina ainati yenye rangi tofauti. Viatu mingi sana mnunuzi anaonekana ananunua na wauzaji inaonekana wanauza vizuri kwa ajili ya viatu ni vingi na vimepangwa mingi sana.

Magari tatu yamepangwa hapa, gari zinazokaa maridadi sana. Yamepangwa kulingana na rangi yake. Rangi ya manjano hakuna lakini kuna rangi ya nyeupe na rangi ya nyeusi. Gari hizi zinaonekana zinauzwa kwa bei ghali.

Huyu ni mhudumu wa kuuzia maziwa kutumia kifaa cha ATM. Wanunuzi wengi siku hizi wanataka kununua maziwa kutumia kifaa hiki ili waweze kupima ile maziwa ya wanayotaka kiwango, kama wanataka shilingi hamsini wanakiandika shilingi hamsini.

Funguo ya gari inaonekana kuwa iko kwa mlango ya gari. Mlango huo umefunguliwa na kifunguo kuwekwa juu yake. Mwenye gari haonekani kwa picha. Ni kama ni mtu ameeka hapo na ameenda kidogo anarudi kwenye gari lake.

Bima ya maisha inatangazwa hapa. Inonekana ni kadi ya bima ya maisha ya Anziano Insurance Agency. Bima hiyo inasimamia vitu kadhaa, ikiwemo bima ya maisha ya kila mtu, ya watu na ya kijamii. Bima hiyo inasimamia hiyo.

Msichana amekuja sokoni ili kununua mboga ya kupikia nyumbani. Soko hili linaonekana zimejaa mboga ya kila aina sanasana mboga ya sukuma wiki na spinachi. Inaonekana mwanamke huyu ananunua kwa muuzaji aliye kwenye soko hilo.

Mtu ameshikilia sarifu za hela za Kenya. Sarifu hizo ni noti za shilingi mia mbili, noti ya shilingi hamsini na noti ya shilingi elfu moja inaonekana kwa umbali. Inonekana pia kuna mashilingi ya shilingi ishirini, anonekana anatafuta sarifu.

Mtu anaingia kwenye duka la M-pesa. Duka la watu kutoa na kutumiana hela. Duka hilo linaonekana kuwa na pia na pahali ya kuuza mabidhaa ya vitu kama vile mabidhaa ya gari yenye imeharibika inaitwa auto spares na watu wanaingia ku, ni mtu anaingia dukani.

Bima ya Mayfair. Mayfair ni bima ya nchini Kenya. Inaeza kutumika nchini Kenya, nchini Tanzania, nchini Uganda na nchini DRC. Bima hii inaweza kusaidia mkenya ama aliye na shida kupata suluhisho. Bima ya Mayfair ni mzuri sana.

Duka ya viatu ambapo viatu vinauzwa. Viatu vimepangwa kwenye laini kwenye mshare. Viatu ainaaina vitu mingi sana zinauzwa hapa. Inaonekana muuzaji amezipanga ili wenye wanataka kununua wakuje wanunue bila wasi wasi

Ni bima ya nyumba. Bima hii inatumika na watu walio miliki nyumba ili waweze kupata na usaidizi wakati kitu inaweza kufanyika. Mtu anaweza na nyumba yake inaweza haribiwa na maji au na mvua. Anaweza kusaidiwa na hii bima. Hii bima ina inakava hizo zote.

Hii ni duka la watu kukuja kununua vinywaji na duka ya watu kuja kutumia M-PESA. Ukitaka kuweka pesa kwenye simu yako ama kutumia mtu pesa unakuja hapa. Pia ukitaka kununua vinywaji kama vile COCACOLA unakuja kununua.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya Kenya. Noti hii ndo ile inayotumika kisasa, inonekana ni noti mpya kwa vile haijachapaka sana . Mwenye kushika hii ni kama anaonyesha mwenye picha ya mzee Jomo Kenyatta kwenye picha hili.

Gari nyeusi inaonekana imewekwa hapa. Gari hii maridadi ni kama watu wamekuja kuangalia kitu akaipaki hapo. Gari hii inakaa ina metameta. Inakaa ni ya bei ghali. Mwenye hii gari ni kama akona pesa mingi. Kuna gari aina zingine pia nyuma yake zimeweza kuwekwa hapa. Labda inauzwa ama ni mtu amekuja kuipaki hapo.

Hii ni bima ya afya, kadi yao inaonekana wanatangaza. Bima hii ya afya inatumika kwa watu ili waende hosipitalini walipiwe pesa. Hii bima inapatikana ofisi yao pahali inaweza itwa Westlands nchini Nairobi kwenye ghorofa la nne. Hii bima inasaidia watu ili waende hosipitali wasilipe pesa.

Magari yanaonekana yamepangwa kwa njia maridadi sana. Magari ya aina mingi yanawezwa kupangwa na gari pia zimejaa ni ya rangi tofauti. Ni kama wanunuzi wanakuja hapa kuangalia gari walitakalo, waichukue , walipe na waende nayo nyumbani.

Sehemu ya kibanda ambapo matundwa yanauzwa. Matunda yanauzwa hapa, matunda yakiwemo nanasi, tikiti maji na nyinginezo, na mahindi yanauzwa hapa. Hii inaonekana ni pahali watu wanakuja kununua matunda zao na bidha zingine kama vile mahindi.

Hii inaonyesha mwananchi akitumia mfumo mpya wa kidijitali ya kulipa pesa kutumia rununu almarufu kama Mpesa. Mteja huyu ni kama anataka kulipa kwa ile kazi aliyofanyiwa ama ile kitu aliyonunua. Anataka kuilipa lakini hana pesa ya kulipa na mkono, sasa anatumia ile pesa iko kwenye rununu.

Umati ya watu inaonekana ikiwa hapa, wengine wakiwa ni wanunuzi, wengine wakiwa ni wauzaji. Bidhaa inayouzwa hapa kuonekana ni nguo pamoja na bidhaa zingine kama mavazi. Watu wamekuja hapa kwa wingi ili kununua manguo haya.

Magari yanaonekana yameegeshwa hapa, wenye magari hizo ni kama wametoka wameenda kutafuta vitu ama wameenda kuangalia viburudisho vyao. Magari ya aina mingi yamewekwa hapa na yenye rangi moja. Waegeshaji wa magari hayo ni kama wamekuja safari, kuna mamiti mingi pia kwenye hii maegesho ya gari.

Hii inaonyesha bima ya pesa inaonyesha bima yenye jina ya Britam. Unaambiwa uandikishe uwe unalipa kwanzia shilingi mia sita na ishirini, unafai kuwa unalipa hiyo kila mwezi. Inayokuwa ni yenye kukusaidia vizuri ili ukae vizuri.

Risiti ya kuonesha mtu amelipa bandari ya Kenya. Mtu huyu ni kama anataka kusafirisha mapamba kwa vile inaonekana ni kiwanda cha Afrika cha mapamba. Risiti hii imepeanwa na watu wa bandari. Inapatikana huko Mombasa. Mtu inaonekana ameshalipa tayari.

Gali maridadi inaonekana inataka kuuzwa. Magari haya yako kwenye rangi tofauti sana na gari linamezea pesa mingi sana. Watu wanakuja wakiangalia gali wanaotaka ili wapewe kifunguo waende nayo wanunue na pesa mingi sana.

Hapa ni soko ya mboga. Mboga aina mingi yanauzwa hapa. Kuna viazi zimepangwa hapo juu, kuna makaroti na kuna pilipili hoho pia. Mnunuzi akitaka kupika anakuja hapa hili aweze kupata mboga kadhaa anaeza kuitumia kupika chakula kitamu.

Hapa ni sehemu mtu akitaka kubadilisha pesa yake ya nchini Kenya kuwa dola ya nchini ya Urusi anaweza kubadilisha hapa ama ya nchi nyingine. Hapa ni pahali pesa inaweza kubadilishwa ikue ya sehemu yote ile, ili aweze kushiriki kwenye biashara ya eneo hilo.

Hii inaonekana ni duka la mikoba zinauzwa. Mikoba yenye rangi tofauti na rangi ya kuvutia inauzwa hapa, imewekwa. Hakuna mnunuzi saa hii lakini inaonekana mashanga, vitu zenye kuvutia vutia, vitu za urembo zinauzwa hapa.

Mwanaume ameketi chini akikalia, akilalisha kichwa kwenye meza kidogo. Inaonekana kuna majani ya mogoka hapo. Inaonekana watu walikuwa wanakula mogoka hapo na wakamwaga uchafu yao hapo. Nyuma ya mwanaume huyo pia kuna duka la M-pesa.

Duka hapa inaonekana duka ya pesa kama kuweka pesa ama kutumia mtu ,inaitwa almarufu kama Mpesa. Kuna watu wamekaa kando ya duka hiyo wakipiga gumzo, inaonekana kuna vinywaji kwenye fridge ya hiyo duka. Watu wakitaka kununua vinywaji wanakuja hapo.

Hawa wawili wamekuja dukani hili kuhudumiwa. Hii duka inaonekana ni duka la virejareja na ni duka pia la kuweka pesa ya almarufu kama M-Pesa. Mmoja amevaa nguo ya nyekundu na mwingine amevaa nguo ya samawati. Inaonekana wamekuja kuhudumiwa hapa kununua vitu. Mmoja ameeka mkono mfukoni ni kama anatoa hela.

Ni kituo cha muuzaji wa mayai. Amekita kambi hapa. Anauzia watu mayai iliyo chemshwa, anakutengenezea vizuri. Pia ukitaka nyama zingine pia inapatikana hapa. Watu hupenda kuja hapa kununua mayai moja. Mayai moja hapa ni shilingi thelathini. Watu hependa kukuja hapa.

Hii ni kituo cha kuuzia maziwa almarufu kama milk ATM. Mtu akitaka kununua maziwa anakuja hapa, anaweka ile pesa anataka kununua nayo maziwa, kama unataka maziwa ya shilingi hamsini, unafinya hamsini unaekewa maziwa ya hiyo bei. Kuna muuzaji ama ni mnunuzi amesimama kando ya hiyo mashine.

Hela ya nchi ya Kenya inaonekana kukamatwa na mtu. Hela hiyo iko mingi sana hela yenye salibu elfu moja moja. Hela hiyo inaonekana kuwa ya nchi Kenya ambavyo iko mingi sana. Ni shilingi elfu moja moja. Iko kwenye noti ya shilingi elfu moja moja.

Pesa mingi inaonekana imewekwa kwenye meza. Pesa hii ni ya asili ya kiKenya. Ni noti yenye dhamana ya elfu moja na elfu moja. Noti hii lakini iliwacha kutumika Kenya. Kuna noti zingine mpya zimeletwa Kenya, hizi zimetupiliwa mbali.

Mtu anashika noti mingi za Kenya noti yenye dhamana ya elfu moja yenye ya asili ya kikenya. Mtu huyo anaweza kuzihesabu, lakini noti hizi zilipitwa kitambo na wakati hazitumiki sasa huu. Noti zingine mpya zililetwa ili kubadilisha na hii noti.

Humu ambapo nyanya yanauzwa na mamboga inaonekana dania kuuzwa huko kitunguu, pilipili hoho, limau yote yanauzwa hii sehemu. Hii sehemu inaonekana ni sehemu watu wanakuja kununua mboga yao ya kupika, ni sehemu ya mboga watu wanakuja kununua mboga yao ya kupika.

Hapa ni pahali nyama inaweza kuuzwa. Ng'ombe inapochinjwa, ama mbuzi ama kondoo ama ngamia, nyama yake inaletwa hapa. Wanunuzi wanakuja kuangalia nyama wanayotaka na ile wanataka wanaweza kuekewa waende nayo nyumbani waeze kupika. Nyama hizi zinaonekana ziko mingi kwa leo, ziko kwa wingi na watu wako wengi kununua.

Bima ya pikipiki inaonekana hapa. Inaonekana bima hio ni ya mhudumu wa pikipiki. Ana bima hio ili kuweza kumsaidia wakati pikipiki yake inaingia ajali, ama inaharibika, ama inaibiwa. Huduma hii ni mzuri kwa mwenye bodaboda ama mwenye gari.

Hii ni bima ya bodaboda. Watu wanatumia bima hii ili waweze kusaidia wakati bodaboda yao inaharibika ama kuibiwa ama kuingia kwenye ajali. Watu wanalipa shilingi elfu tatu ama elfu sita kwa bima hii. Unaambiwa uingie kwa bima hii, wamekupea namba za kupiga ukitaka kuingia kwa bima hii.

Hii ni risiti ya kuonyesha mwananchi wa Kenya ameweza kulipa ili apate huduma ya kiserikali. Inaonyesha kuwa ameweza kumaliza deni yake yote ya shilingi elfu moja. Ameweza kupewa risiti ili apeleke aonyeshe. Huyu mhudumu, huyu mtu anaitwa Mary Nyambura Wanjiru. Wanjiru amemaliza kulipa ili aweze kupata huduma ya kiserikali.

Magari yameweza kupangwa kwa njia mzuri sana, yanametameta. Ni kama magari haya yanauzwa kwa wanunuzi wanaokuja kuziangalia. Gari haya ziko kwa aina vingi na kwa rangi mingi sana. Zinaweza kuwekwa pahali watu wakikuja wakizunguka wakitafta ile gari wanayotaka.

Gari maridadi imeonyeshwa hapa. Gari yenye rangi ya nyeupe. Gari mzuri sana yenye kijulishi KCW709K. Gari hio yenye miguu nyeusi. Gari maridadi sana.

Magari yamepangwa kwenye laini mzuri. Yamepangwa vizuri yamepanguzwa yanameta meta. Magari haya yanauzwa kwenye pahali mingi sana Nairobi, na pesa ghali sana. Mnunuzi anayetaka anakuja anachagua ile gari anataka, anapewa kifunguo analipa, na anaenda nayo nyumbani.

Mtu ameshika noti moja ilhali noti nyingine iko chini. Noti aliyoshika ni ya dhamana ya shilingi elfu moja. Ile iliyo huko chini ni ya dhamana ya shilingi hamsini. Noti hizi zote mbili ni noti yenye asili ya Kikenya. Mkono ulioshika hii noti, ni kama anataka kutuonyesha aliyeko kwenye noti hiyo mzee Jomo Kenyatta.

Hii inaonyesha mtu amepiga picha ya skrini. Picha hii ya skrini inaonyesha gari ya aina ya lori imebeba gari zingine kwenye mgongo wake. Gari hii inaweza kusafirisha gari kutoka bandarini kupeleka hadi sokoni. Mtu ameweza kupiga skrini hii picha na ili kuonyesha mwenzake.

Hapa inaonekana imejaa viatu vingi sana . Viatu vya aina mingi sana na yenye rangi tofauti sana yanaonekana kuuzwa. Hakuna mnuuzi anayeonekena hapa wala muuzaji lakini viatu ndo vinaonekana vingi sana.

Lori inaonekana imeleta kitunguu. Mavitunguu haya yameletwa kwa wingi sana na lori inayotoka shambani. Imeletwa sokoni ili wanunuzi wawe wenye kupata vitunguu haya kwa bei nafuu. Inaonekana watu wawili wako kwenye picha hii, moja wao ako nje, mmama na mwingine ako ndani anazitoa makitunguu haya kwa lori.

Mnunuzi ni kama ashanunua gari, anapewa kifunguo. Gari iko nyuma ni gari maridadi ya rangi nyeu-nyekundu. Anapewa kifunguo na muuzaji. Muuzaji inaonekana ni mwanamke kwa vile ameipaka makucha zake.

Bima ya watu wenye bodaboda pia inaonyeshwa hapa. Bima hiyo inatumika na mtu anayetaka kulipiwa wakati anapata ajali ya bodaboda yake na kutegenezewa bodaboda hayo. Mtu anafai kulipa pesa ya shilingi elfu moja mia tano kwa mwezi.

Nje ya duka, inaonekana watu wamekuja kununua kwenye duka hili. Duka hili pia iko na pahali pa kuweka pesa na kutumiana pesa almaarufu kama M-Pesa. Watu wenye boda boda pia wamekita kambi nje ya duka hili ili aweze kupata mwenye mwenye kupata abiria aliyotoka dukani hilo.

Hapa kuna manoti mingi sana. Manoti haya ni yenye ni ya asili ya ki Kenya. Ni yenye dhamana ya mia mia mia, lakini haya manoti haya yaliwacha kutumiwa Kenya kitambo sana. Noti mpya ziliziletwa ambazo zinatumiwa kisasa na watu. Hizi zilitupiliwa mbali.

Inaonyesha vile ya kulipa pesa ukiwa mbali ama unataka kutumia mtu pesa aliyoko nje ya nchi. Unatumia appu, hii apu kaa inayoitwa Pesapal ili aweze kupata pesa kama ako mbali sana na wewe.

Magari yameweza kupangana kwenye chumba kirefu. Chumba hiki ni kama mahali magali inawekwa kabla ya kuuza. Wanunuzi wamagari wanakuja kuangalia na kuchagua ngari watakacho ili waweze kwenda nayo nyumbani wanapo lipa pesa na kupewa funguo ya gari.

Hapa ni soko ya mboga. Inaonekana watu wanakuja kununua mboga hapo kwa vile kuna bidha mbalimbali zinauzwa. Kuna viazi inauzwa hapo, kuna kitungu inauzwa hapo na kuna nyanya mingi sana inauzwa hapo. Watu wanakuja kununua hapo bidha zao kutoka shambani.

Mnunuzi ni kama ameshanunua gari, wamekubaliana na muuzaji, anapewa kifunguo ya gari hicho. Amejaza karatasi nyingi hapo ili kupata kidole yake na kuonyesha kuwa alikubali kuuziwa na aliuziwa na bei fulani. Anapewa kifunguo hili aweze kuchukua gari yake na kueda nayo nyumbani.

Programu tumizi ya Mpesa inaonyeshwa hapa mtu ameweka programu tumizi yake ya kuonyesha vile ameweza kutumia pesa. Aweza kuekewa shilingi elfu moja mia tano, ameweza kutumaniana shilingi elfu mbili mia tatu na kumi. Mtu huyu inaonekana anapanga vitu zake vizuri kwa vile ameweka programu tumizi ya Mpesa ili aweze kujua kadri pesa yake inavyo tumika.

Hapa ni duka ya wakulima, naona kwa vile kuna mayai yanauzwa, kuna maziwa, kuna vitoe mingi za shamba. Kuna mkate yanauzwa, yanauzwa kwa wale wanaotaka vitu kutoka shambani, iliyokuwa mzuri bila kuharibika.

Mtu ameshika noti nne. Noti ya asili ya kikenya, noti ya dhamana elfu moja, noti ingine ya dhamana mia tano, ingine ya dhamana hamsini na ingine ya dhamana mia moja. Mtu huyo anaweza kupiga picha juu ya meza.

Hii inaonekana kama bima ya kutunza jamii. Bima hii inaitwa CIC Family Medisure. Bima hii inaonyesha watoto moja na bibi na bwana wakiwa wameshika tarakilishi ndogo wakiwa wamefurahia, wametabasamu mtoto wao akiwaonyesha tarakilishi ndogo.

Viatu inaonekana kuuzwa katika soko hili, maviatu yamepangwa vizuri sana, kuna viatu ya aina mingi na pia kuna viatu ya rangi aina tofauti tofauti wanunuzi ni kama wanakuja hapa ili waweze kupata viatu hapa, wanunuzi pia wanaonekana kukuja kwa wingi sana.

Hii ni duka la pesa almaruuf Mpesa ambayo watu wanakuja wanaweka pesa au wanatumia mtu mwingine pesa. lakini hili inaonekana wanauza vitu vingine isipokuwa pesa vitu kama ndizi naona ndizi ni duka kuwa inayo watu wanaokuja wengine wanakuja kutoa pesa wengine wananunua hizo bidhaa.

Gari kubwa ya nyeupe inaonekana imekaa nje ya mlango. Gari hii imeweza kuoshwa vizuri inameremeta vizuri sana, inavurutia macho. Geti hii inaonekana inangoja mtu kuja kuangalia ni gari gani ili aweze kuikubalia kuingia ndani.

Tovuti ya ufanyi biashara. Mtu anaweza kuweka jina yake na kifuli chake, ili aweze kuingia kwenye tuvuti hilo, kama umesahau unaweza finya umesahau ili upewe ingine mpya, unafaa pia kuingia kwa hii pahali kama uko na jina na pahali peke yake, kama hauna, kama hauna, unafinya pahali ingine uweze kufunguliwa akaunti ingine.

Magari yamepangwa hapa. Ni kama gari zinanunuliwa hapa. Kuna gari aina ainati yenye rangi tofauti. Gari hizi zimeekwa ili wanunuzi wakuje wazikague, wachague na waendee ile wanataka kuenda nayo. Gari hizi zinapendeza kwelikweli.

Mhudhumu wa duka la rejareja ameweza kushika noti tatu: noti yenye thamani mia mbili na ingine hamsini na ingine hamsini. Ni kama anamhudhumia aliye kuja kununua bidhaa penye duka hilo la rejareja. Mhudhumu huyu anafanya kazi yake ya kuuza hizo vitu huyu mteja amezichukua.

Hapa ni sokoni. Mama na watu wengine wanakuja kununua mboga ya kuipeleka nyumbani ili waweze kuandaa chakula. Mama mmoja anaonekana ameinama na kuchagua mboga ile anachokitaka, sana sana anachagua nyanya. Hapa ni pahali wanunuzi wananunua na wauzaji wanauza.

Duka la maziwa. Mnunuzi ni kama amekuja kununua maziwa kwenye duka hili. Wakulima wanao kamua ng'ombe zao wanapata maziwa wanakuja kuleta hapa maziwa, ili wenye wanaotaka maziwa wanaweza kuipata kwa urahisi, na kwa wingi huku.

Hii ni bima ya afya, bima ya Jubilee . Inatumika sanasana na wakenya ili wawe kupate faida ya bima hiyo. Kama mtu anakuwa na mwenye kuwa na mimba ama anataka kuwa na haki yake, anaambia, anastahili kuchukuwa bima hili kwa vile inaweza msaidia. Bima ya Jubilee inajulikana sana nchini Kenya, unalipa elfu sita mia mbili pekee yake kwa mwaka.

Soko ya mboga inaonekana kuwa inauzwa hapa hasaa matunda inaonekana ndizi, inaonekana machungwa, inaonekana paipai ,inaonekana avocado mwenye kununua inaonekana amekaa akiongoja wateja. Mteja mwingine ananunua kwenye soko lililo kando matunda haya yanaweza kuridhisha macho kwa vile yanametameta.

Hapa ni soko la mboga, watu wanakuja kununua mboga hapa. Mboga ziko aina mingi hapa na yenye kuvutia mno. Kuna nyanya hapa yenye rangi nyekundu, kuna dania, kuna pilipili hoho ya rangi tofauti, kuna limau, kuna kitunguu na mboga zinginezo zinaweza kunuliwa hapa na wanunuzi.

Hii ni bima ya afya ya jubilee. Inaonekana mama mjamzito ameweza kukaa hapo ili aoneshe watu vile anaweza kuhudumiwa. Mama mjamzito anayetaka kupata huduma za afya ambayo inasherutiwa aweze kupata hii kadi ya jubilee ili aweze kudumiwa vizuri pahali.

Mwanamke mmoja inaonekana ametoka kwenye duka ama anapita kando ya duka. Duka la kupeleka pesa kwenye kuweka kwa rununu ama kutumia mtu aliyembali almaarufu kama M-pesa .Mnunuzi mwingine ako hapo ananua vitu zingine zinazo uuzwa na muuzaji mwingine aliyekita kambi katika nje ya duka hiyo anauza pia vitu zake hazionekani vizuri lakini pia kuna duka la saluni kando.

Soko la nyanya. Watu wengi wamekuja wakakaa mahali wanauza bidhaa ya shamba ikiwemo nyanya. Nyanya inaonekana inauzwa kwa wingi sehemu hii. Manyanya yanauzwa kwa watu waliokuja kuchukua kupeleka dukani mwao. Inaonekana ni pahali watu wanakuja kununua bidhaa za shamba.

Soko ya mboga pia inaonekana hapa. Watu wanakuja kununua mboga yao hapa na wengine wananunua pia matunda hapa. Mboga inayouzwa hapa inaonekana ni yenye jina nyanya, ndizi, karoti, viazi, machungwa. Inaonekana pia mahindi yanauzwa hapa. Hii inaonekana ni soko kubwa sana.

Soko ya mboga watu wanakuja kununua mboga ya kupikia hapa. Mboga inapatikana hapa kwa wingi kama vile viazi , kitungu, pilipili hoho na nyanya. Mama moja anakata na kutoa vitu kwenye sehemu ya mimea. Kuna watu wengine wanachagua mboga uko kando, mama moja amevaa mkoba.

Gari inaonekana hapa ni kama inasafiri. Gari hiyo ni kubwa sana yenye pesa mingi sana. Kuna mtu nyuma yake anakaa akibebwa na hiyo gari. Gari yenye rangi la samawati inaonekana ikiwa imesimama. Ni kama wanapandisha vitu ama wameongoja mtu.

Mnunuzi anapita sokoni akiangalia nguo aina ya aina yake zikiuzwa na wanunu, wauzaji wa nguo hizo. Wauzaji wameziweka nguo aina mingi sana yenye rangi tofauti ili wanunuzi wapite wakiangalia wanunue. Na ni ka inaonekana ni bei rahisi, si bei mingi, mtu akitaka anaweza nunua.

Watu wanaonyesha gari ya umeme vile inavyoekwa moto. Watu wawili hao wamesimama nje ya gari hiyo mwingine akiweka moto hiyo gari na kuna gari ingine pia uku mbele. Inaonekana mmoja ni mnunuzi mwingine ni muuzaji. Anamwelezea mnunuzi vile yakueka moto na kuedesha hio gari.

Inaonekana kuwa hii ni soko la samaki. Samaki wamekuwa wengi kwenye soko wanaouzwa. Wanunuzi wanakuja wanachagua samaki anayotaka. Samaki hawa wanaonekana kuwa wamekaangwa vizuri kwa vile wanakaaa watamu sana kukulwa. Wameekwa vizuri na wanunuzi wanataka samaki kama hizi.

Mandizi yamepangwa hapa vizuri. Kuna ndizi lililo iva sana, kuna ndizi hazijaiva sana, kuna ndizi ya katikati, ndizi haya ni kama yako sokoni yametolewa na wakulima huko shambani. Yanauzwa kwa wanunuzi wanaotaka ndizi.

Hapa ni soko ya kununua vitu za kupikia. Kuna vitu aina mingi za kununua hapa. Kuna viazi tamu, kuna viazi ya kawaida na kuna viazi ingine ipi inayopikwa inaitwa ndumaa. Viazi hivi zote zinauzwa kwenye soko. Zote zimewekwa kwenye ndoo ili mtu aweze kupima atakayo.

Duka la Saluni, ambao wanadada wanaenda kusukwa na kutengenezwa nywele zao. Duka hio pia imeshikanisha duka la M-pesa ambao watu wanakuja kupata huduma za kutuma ama kuweka pesa kwenye simu, rununu zao. Duka hio ni duka aina ya M-pesa na duka ya Saluni.

Hii ni duka ambalo watu wanakuja kuweka pesa kwenye simu zao au kutumiana pesa kwa mtu mwingine lakini si hiyo peke yake. Hii duka linauzwa bidha nyingi sana nikama duka zilizoshikanishwa mahali mingi. Duka hii inaitwa Mpesa.

Watu wamesimama nje ya gari hiyo wakiangalia kitu. Gari haya ni kama maridadi yenye rangi tofauti. Moja ni nyeusi, moja ni nyeupe. Watu wamekaa juu ya gari hiyo. Wanatazama kitu wakipendacho. Ni kama wamekita kambi hapa kidogo ili waweze kuburudika na kitu.

Hapa ni mahali gari yameweza kuwekwa ili wanunuzi wakuje waangalie wachague na waende nyumbani ile gari wanayotaka. Gari haya ni maridadi sana yenye pesa mingi sana. Lina aina mingi na kwenye ya rangi mingi sana. Haya gari yanaweza kuuzwa hapa nchini na pahali ingine.

Wanunuzi wamekuja sokoni la nguo ili kuchagua nguo wanalolitaka kununua. Kuna nguo aina mingi. Kuna nguo ya suruali. Kuna nguo ya kuizuia baridi. Wanunuzi pia wanataka kununua nguo mingi sana na wauzaji pia wamejitahidi kuwaeleza wanunuzi vile watanunua hizo nguo.